Mazingira ya elimu kwa watu wazima ambapo washiriki wameketi kwenye viti vya mihadhara; wakimsikiliza muwezeshaji aliyesimama mbele ya ukumbi. Watu hawa wana madaftari na chupa za maji mezani, wakionekana kushiriki katika semina ya kitaaluma. Hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima, inayotolewa kwa njia ya mihadhara rasmi.

Mazingira ya elimu ya watu wazima katika mpangilio wa darasa la semina, ambapo washiriki wameketi wakishiriki katika mafunzo wamevaa barakoa wakizingatia usalama wa kiafya na mbele yao kuna daftari, nyaraka na maji ya kunywa. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima inayojengwa juu ya ushiriki wa moja kwa moja uongozi wa kijamii na ujenzi wa maarifa ya maisha.

Mkusanyiko mkubwa wa watu wazima walioketi kwenye viti vya plastiki wakifatilia kwa makini matukio ya kielimu ndani ya darasa, mazingira ni ya ukumbi na mwanga wa asili ukupita kwenye madirisha na uwepo wa ubao nyuma ya darasa, washiriki wamevalia mavazi mbalimbali hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima inayotolewa kwa njia ya mikutano ya kijamii na semina ili kuongeza maarifa ya maisha.

Darasa la kutolea elimu ya watu wazima lenye wanafunzi mbalimbali ambapo washiriki wawili wa kike wanashirikiana kwa ukaribu wakijadili maudhui ya daftari lao. Washiriki hawa wana penseli mkononi wakijifunza kwa vitendo, wakionyesha ushiriki wa moja kwa moja. Mmwalimu aliyevaa koti jeupe anaonekana nyuma akisimamia darasa, hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima inayojengwa juu ya: ushirikiano, uzoefu wa maisha na mbinu ya kujifunzia kwa vitendo.

Mazingira ya elimu ya watu wazima ambapo washiriki wameketi kuzunguka meza ya mbao wakishiriki katika majadiliano ya kielimu, wengine wanaandika kwenye daftari ya huko wengine wakisikiliza kwa makini pia kuna kompyuta mpakato pamoja na nyaraka mezani, mpangilio huu wa ndani wenye viti vya plastiki kuna madirisha makubwa yanaonyesha mazingira ya kujifunzia kijamii hii ni taswira ya elimu ya watu wazima inayojikita katika majadiliano, mpangilio wa maendeleo na ufunzaji wa vitendo.

Mazingira ya elimu ya watu wazima ambapo washiriki wameketi kwenye mpangilio wa meza wakishiriki katika mafunzo rasmi. Mwalimu amesimama mbele yao akitoa mada kwa kutumia skrini na bango la malengo ya mafunzo. Washiriki wana madaftari na wengine wana maji mezani wakionyesha utayari wa kujifunza na ushiriki wa moja kwa moja. Hii ni taaswira ya elimu ya watu wazima inayojengwa juu ya majadiliano, uchambuzi wa changamoto na ujenzi wa maarifa ya maisha.

Mazingira ya elimu ya watu wazima ambapo washiriki wameketi mezani, wakijifunza kwa vitendo kwa kutumia daftari na vitabu. Mwingine amesimama karibu akisaidia au kufuatilia maelekezo ya mazingira haya ya darasa la kijamii, yanayoonesha ushiriki wa mmoja kwa mmoja na majadiliano ya vikundi. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima, unaojengwa juu ya uzoefu wa maisha na ushirikiano wa kijamii.

Mazingira ya elimu ya watu wazima kwa njia ya vitendo ambapo wanawake wamekusanyika chini ya hema wakijifunza kushona kwa kutumia mashine ya kisasa. Mmoja anashona kitambaa chekundu kwenye mashine nyeupe, huku wengine wakitazama kwa furaha wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na mapambo ya asili. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima inayojikita katika ujuzi wa kazi, ushirikiano wa kijamii na uwezeshaji wa mradi kupitia mafunzo ya vitendo.

Mazingira ya elimu ya watu wazima ambapo washiriki wamekusanyika ndani ya hema wakishiriki katika mjadala au uwasilishaji kuhusu mazingira na nishati mbadala. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima inayojengwa juu ya ushirikiano wa moja kwa moja, uongozi wa kijamii na maarifa ya mazingira.

Mazingira ya elimu kwa watu wazima ambapo wanafunzi wameketi darasani; wakishiriki katika shughuli ya kujifunza. Mwalimu amesimama akigawa au kukusanya karatasi, huku wanafunzi wakiwa na daftari mezani na wamevaa mavazi ya kitamaduni na ya kisasa. Kuna kuta za njano na madirisha yanayoingiza mwanga wa asili. Hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima inayojengwa juu ya ushiriki wa moja kwa moja, mbinu shirikishi na heshima kwa tamaduni za washiriki.

Mazingira ya elimu ya watu wazima ambapo washiriki wameketi darasani wakijifunza kwa ushirikiano. Ambapo wanawake wawili waliopo mbele wakishirikiana, mmoja huenda akawa ni mwalimu. Mazingira haya ya ndani yana kuta za kijani na nyeupe pamoja na mwanga wa kutosha inaonyesha mazingira ya kujifunzia yaliyo wazi, shirikishi, na yanayo jali tamaduni za washiriki. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima inayojengwa juu ya uzoefu wa maisha na ushirikiano wa kijamii.

Mazingira ya elimu ya watu wazima, ambapo wanafunzi wameketi darasani wakimsikiliza mwalimu anayewasilisha mada kwa kutumia kompyuta mpakato. Kuta za darasa zimepambwa na mabango yenye maandishi na kuna rafu za vitabu na vifaa vya kufundishia. Wanafunzi wana daftari na wamekaa kwa makini wakionyesha ushiriki wa moja kwa moja katika mafunzo ya maarifa ya maisha. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima, inayojikita katika majadiliano na matumizi ya teknolojia.

Duka la vitabu ambapo mtu amesimama katikati ya rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri akichunguza majina ya vitabu. Rafu hizo zimejaa vitabu ya aina mbalimbali na mtu huyo amevaa mavazi ya kawaida akishikilia kikapu, akionyesha utulivu na hamu ya kujifunza. Hii ni taswira ya mahali pa maarifa na tafakari ambapo mahali hapo elimu huanza kwa kuchagua vitabu sahihi.

Mazingira ya kituo cha kulelea watoto wadogo au shule ya awali ambapo watoto wameketi kwenye bembea za rangi mbalimbali wakicheza kwa furaha. Eneo limefunikwa na nyasi likiwa salama na safi kwa michezo, pia nyuma kuna jengo lenye michoro ya sayari na nyota ikiashiria mazingira yanayochochea fikra na ubunifu wa watoto. Hii ni taswira ya malezi ya awali yanayojali usalama, furaha na ujifunzaji wa awali kwa watoto wadogo.

Mazingira ya michezo ya watoto katika kituo cha kulelea watoto wadogo au shule ya awali, ambapo vifaa vya kuchezea vya rangi mbalimbali kama: samawati, kijani, njano, na nyekundu, vimepangwa kwenye mchanga. Hii ni taswira ya kujifunzia kwa njia ya michezo na mawasiliano ya kijamii na ukuuzaji wa ujuzi wa mwili kwa watoto kwenye umri mdogo.

Mazingira ya michezo ya watoto katika kituo cha kulelea watoto au shule ya awali ambapo vifaa vya kuchezea vya watoto vipo juu ya mchanga ndani ya uzio wa chuma, hii ni taswira ya kujifunzia kwa njia ya michezo na mawasiliano ya kijamii na ukuwaji wa ujuzi wa kimwili haswa kwa watoto wadogo.

Mazingira ya cha kulelea watoto wadogo au shule ya awali. Ambapo watoto hucheza kwenye uwanja wenye vifaa vya kisasa vya michezo. Eneo limefunikwa na nyasi bandia na ina vifaa vya rangi mbalimbali kama bembea mteremko, nyumba ya plastiki na mirija ya kuchezea. Mtoto mmoja anaonekana akicheza karibu na bembea akionyesha ushiriki wa moja kwa moja katika michezo ya kujifunza.

Watu wazima watatu, wawili wakiwa wameketi na mmmoja akisimama karibu na komputa mezani, wakionekana kufurahia na kushiriki kikamilifu katika kazi ya pamoja. Mazingira na rafu ya vitabu na mabango yenye karatasi za rangi mbalimbali ukutani, ikionyesha kuwa ni chumba cha mafunzo au kituo cha jamii. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga kukuza ujuzi wa kidijitali, uongozi au ubunifu kupitia mbinu shirikishi.

Mazingira ya mafunzo yasiyo rasmi kwa watu wazima ambapo vijana wameketi kwa mzunguko mezani wakijadili kwa umakini wakitumia simu, madaftari na nyaraka zilizochapishwa. Ukuta wa nyuma unamabango mbalimbali yakionyesha muktadha wa progamu ya kijamii, hii ni taswira ya elimu ya watu wazima inayotegemea ushirikiano wa vikundi, tafakari ya pamoja na mbinu za kujifunza kwa kushirikiana.

Watu wazima wameketi mezani wakishiriki katika zoezi la kielimu linalohusisha karatasi, kalamu na kompyuta ambapo ukutani kuna bango lenye maelekezo ya kuchora vitu vinavyowakilisha mazingira, changamoto na mafanikio kutoka kwenye mtazamo wa mtoto. Washiriki wamevaa vitambulisho na barakoa wakionekana kushiriki kikamilifu katika majadiliano au kazi ya ubunifu. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga kuchochea fikra, uzoefu wa maisha na uelewa wa kijamii.

Watu wazima wameketi kwenye madawati ya mbao ndani ya darasa lenye sakafu na madirisha yanayoingiza mwanga wa asili. Baadhi ya washiriki wamevaa sare za samawati na kofia nyeupe wakionyesha ushiriki rasmi katika mafunzo. Darasa hilo limejaa na washiriki wameketi karibu ikionyesha hamasa ya kujifunza na ushirikiano wa kijamii. Hii ikiwa ni taswira ya elimu ya watu wazima yanayoweza kuwa kwa ajili ya afya, kilimo, uongozi au ujuzi wa kazi.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo na wanawake na watoto wamekusanyika ndani ya hema wakishiriki kikao cha kijamii, mwanamke aliyevaa fulana nyekundu yenye maandishi ya shirika anazungumza mbele ya kundi akionekana kutoa elimu au uhamasishaji, washiriki wengine wameketi wakishika watoto na wakisikiliza kwa makini, hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi inayojengwa juu ya ushiriki wa jamii, uhamasishaji wa afya na mbinu ya kujifunza kwa majadiliano ya wazi.

Watu wazima wameketi kwenye safu za viti vya mihadahara ndani ya ukumbi mkubwa wa darasa na kila mmoja akiwa na karatasi na vifaa vya kuandikia. Mazingira yana mwanga wa asili kutoka katika madirisha makubwa na washiriki wanaonekana wakiwa makini wakijibu maswali au kushiriki katika somo. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya darasa na kitaaluma yakiendelea kukuza maarifa ya kitaalamu, ujuzi wa kazi na maendeleo binafsi.

Watu wazima wameketi kwenye viti vya samawati ndani ya ukumbi wenye mwanga wa asili wakielekea mbele ambapo mafunzo yanaendelea, mezani kuna daftari, karatasi na chupa za maji ikionyesha ni mazingira ya kujifunzia yaliyoandaliwa kwa uangalifu ukutani kuna mabango yenye picha na maandishi yasiyo ya kiingiereza yakionyesha ushirikiano wa kiutamaduni. Washiriki wamevaa kawaida kiutamaduni ili kuonyesha hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yaliyo rasmi ili kuongeza uelewa kwa jamii.

Watu wazima wamekusanyika kwenye meza wakishiriki katika kazi ya kikundi inayohusisha karatasi kubwa, kalamu za rangi na kompyuta, wengine wamesimama wakijadili huku wengine wakiwa wameketi wakichora au kuandika ishara ya mafunzo ya ubunifu au upambaji wa mradi mazingira yana kuta za samawati zenye picha na mabango mengi yakionyesha kuwa ni darasa au kituo cha mafunzo hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayo lenga kukuza ujuzi wa ubunifu, mawasiliano au upangaji wa miradi kupitia mbinu shirikishi.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo wanafunzi wameketi mezani wakitumia kompyuta mpakato. Wakishiriki katika mafunzo ya kitaaluma mazingira haya ni ya kisasa yenye mwanga wa asili vitu vya kawaida na inaonyesha ujifunzaji wa kidijitali. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi inayojengwa juu ya teknolojia kushirikiano na uboreshaji wa ujuzi wa kazi.

Mtu mmoja amesimama darasani au eneo la kujifunzia akitumia kompyuta mpakato, anaonekana kuwa alikuwa anafundisha au kuelezea jambo kwa watu wengine waliokuwa wameketi mezani nyuma yake, wamevaa mavazi ya kawaida na mazingira yanaonyesha viti vyeupe, meza, ukuta wa matofali, ubao mweupe na skrini, viashiria vya mazingira ya kisasa katika kujifunza, hii ikiwa ni taswira ya elimu ya watu wazima au mafunzo ya kijamii yanayolenga ujuzi wa kidijitali.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo washiriki wameketi mezani wakijadiliana kwa makini huku kukiwa na vitabu, kalamu na kompyuta mpakato wengine wamesimama karibu wakishiriki katika mazungumzo hayo, hii ikiwa ni taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayojengwa juu ya ushirikiano, uzoefu wa maisha na mbinu shirikishi za kujifunza.

Watu wazima wameketi kwenye madawati ya mbao ndani ya darasa lenye kuta za njano na nyeupe, wakishiriki katika mafunzo. Mtu mmoja alievaa shati la michoro na kitambulisho anagawa karatasi kwa mshiriki mwingine, ishara ya ushirikiano na ufuatiliaji wa somo. Dirisha linaingiza mwanga wa asili na washiriki wanaonekana kuwa makini na kushiriki kikamilifu, hii ikiwa ni taswira ya elimu ya watu wazima au mafunzo yasiyo rasmi yanayoweza kuwa ya uongozi, afya, kilimo au ujasiliamali.

Watu wazima wamesimama ndani ya chumba kila mmoja akiwa ameshika cheti mkononi wakionekana kutambuliwa na ukamilisha program fulani ya mafunzo mavazi yao ni ya kawaida na ya kitamaduni na kuna vifaa vya sauti na mtoto pembeni ishara ya tukio la kijamii mazingira yanaonyesha kuwa ni afya ya kutambua mafanikio ya kilimo ikiwezekana baada ya mafunzo, ujuzi, afya au uongozi. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo wanaolinga kujenga uwezo wa kuwashiriki na kuimarisha ushiriki wa jamii.

Mtu amesimama mbele ya ubao wa chaki huwenda akawa ni mwalimu akielekeza silabi mbalimbali kama ba, sa na da ambayo ni sehemu ya somo la kusoma na kuandika. Haya ni mazingira yanayoonyesha kuwa ni darasa la watu wazima likiwa na kuta ya zege na viti vya kawaida. Mwalimu amevaa mavazi angavu na heleni kubwa ishara ya utamaduni wa eneo husika. Hii ni taswira ya elimu hasa kwa watu wazima na mafunzo yanayoongeza ujuzi wa kusoma na kuandika.

Watu wazima wameketi kwenye meza wakisoma au kuandika kwa makini huku wengine wakitumia vitabu na magazeti, mazingira yana rafu za vitabu, magazeti na mwanga wa kutosha yakionesha kuwa ni maktaba au chumba cha kujifunzia, hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga uelewa wa kihistoria, kijamii na kiuchumi kupitia kujisomea na majadiliano ya darasani.

Wanafunzi watu wazima wameketi kwenye madawati ndani ya darasa lenye kuta za njano, wakielekea kwenye ubao mweupe ambapo mwalimu amesimama akifundisha; vibao na maandishi ya mkono vinaonekana kuwa ni orodha au jedwali la majina au namba, huenda ni mahudhurio au tathmini ya kazi. Wanafunzi wana madaftari na vifaa vya kuandikia, wakionyesha ushiriki wa moja kwa moja, hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga maarifa ya maisha, ujuzi wa kazi na uelewa wa kijamii.

Watu wazima wameketi ndani ya chumba chenye kuta za njano na nyeupe, wakijadili kwa umakini huku mmoja akishikilia kompyuta kibao. Wengine wanatazama kwa umakini wakionekana kushiriki kikamilifu katika zoezi la kielimu au mafunzo ya kitaaluma. Ukutani kuna karatasi au mabango ya mafunzo na mazingira yanaonyesha kuwa ni darasa au kituo cha mafunzo. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayotolewa kwa njia ya majadiliano ya kikundi, matumizi ya tehama na ujenzi wa maarifa ya kijamii.

Wanafunzi saba wamevaa majoho ya kuhitimu na kofia za kitaaluma wakisimama katika mstari ndani ya ukumbi ulioandaliwa kwa sherehe ukuta umepambwa kwa maputo yenye ujumbe wa pongezi ikiashiria mafanikio ya kielimu hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayotambua juhudi za kujifunza nje ya mfumo rasmi ikihitimishwa kwa heshima na shereje ya kijamii.

Watu wanne wamekusanyika mezani ndani ya darasa na kushirikiana kwa karibu katika kazi ya kikundi wanaangalia kompyuta mpakato na karatasi wakionekana kujadili au kuchambua taarifa kwa umakini, mazingira ya chumba na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili samani za kawaida za darasani. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga ujuzi wa kazi, uongozi wa kijamii, au maendeleo ya kijamii kupitia teknolojia na ushirikiano wa moja kwa moja.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo wahitimu wamekusanyika chini ya hema wakisherekea mafanikio ya kielimu, mtu alie vaa mavazi rasmi ya kitaaluma anatoa cheti kwa muhitimu alie vaa joho na kofia ya kuhitimu huku wengine wakishuhudia tukuo hilo kwa furaha.

Watu wazima wameketi kwenye meza wakishiriki katika mafunzo ya kikundi, kila mmoja akiwa na kompyuta, daftari au chupa ya maji. Mazingira yana mwanga wa asili kutoka kwenye madirisha na washiriki wamevaa mavazi ya kawaida ya kitaaluma. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo, yanayotolewa ili kukuza ujuzi wa kidigitali, uongozi au ujasiriamali kupitia ushirikiano wa moja kwa moja.

Watu wazima waliovaa mavazi ya kitamaduni wameketi kwenye madawati ambao ndani ya darasa lenye kuta rais wakishiriki katika somo la darasani kila mmoja ana daftari na karatasi mezani akionekana kuwa makini na kushiriki kikamilifu, mmoja wao anaonekana akizungumza labda akiuliza au kuchangia hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga kukuza ujuzi wa kusoma, kuandika, na kufikiri kwa kina katika mazingira ya kijamii.

Watu wazima wa jinsia tofauti wameketi kwenye viti vya plastiki, huku watoto wakicheza kwenye mikeka ndani ya chumba chenye kuta za njano. Watu hao wanashiriki katika kikao au majadiliano ya mafunzo, na ukutanani kuna karatasi kubwa zilizo andikwa kwa mikono zikionyesha kuwa ni mada au michoro ya kujifunzia. Mezani na sakafuni kuna: daftari, simu, karatasi na michoro mbalimbali; ishara ya kazi ya kikundi. Hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya mijadala ya wazi.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo washiriki wameketi kwenye mikeka wakishiriki katika darasa la wazi, mwalimu amesimama mbele yao akiwa na bango la maandishi akiwafundisha kwa kutumia karatasi kubwa na maelezo ya moja kwa moja; washiriki wana daftari na kalamu wakionyesha uhodari wa kujifunza.

Mazingira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yasiyo rasmi ambapo washiriki wa jamii ya kimasai wameketi darasani na kushiriki katika somo la kusoma na kuandika wanafunzi hao wamevalia mavazi ya kitamaduni na wameinua vibao vilivyo andikwa herufi, a,e,i,o, na u, hii ni taswira ya ujifunzaji wa msingi kwa watu wazima, unao jenga juu ya utamaduni, ushiriki wa moja kwa moja na mbinu shirikishi za kujifunza.

Watu wawili wameketi mezani ndani ya darasa wakishiriki katika majadiliano au kazi ya pamoja. Mezani kuna vitabu, daftari na vifaa vya kuandikia vinavyo ashiria kuwa wanajifunza au kufanya kazi ya kielemu. Pia ukutani kuna ramani ya ulaya ikionyesha kuwa somo linaweza kuwa jiografia. Pia dirisha linaingiza mwanga wa asili na mazingira ya darasa ni ya kawaida na ya kijamii; hii ikiwa ni taswira ya elimu watu wazima au mafunzo yasiyo rasmi yanayolenga maarifa ya maisha.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo kundi la wanafunzi wameketi kwenye maabara ya sayansi wakimsikiliza mwalimu aliyembele akifundisha kutumia ubao na vifaa vya majaribio. Mezani kuna vifaa mbalimbali vya maabara. Hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi inayojengwa juu ya ujuzi wa kazi, uchunguzi wa kisayansi na ushiriki wa moja kwa moja katika mazingira ya kujifunza.

Kundi kubwa la watu wazima wameketi kwenye madawati yaliyopangwa kwa safu chini ya paa ya chuma, kila mmoja akiwa na karatasi mbele yake wakionekana kuandika au kufanya mtihani. Mazingira ni ya nje na yamezungukwa na miti na majengo yakionesha kuwa ni eneo la vijijini au pembezoni mwa mji. Madawati yana namba na baadhi yana majina ishara ya mpangilio mpangilio rasmi wa mafunzo. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima inayolenga kuongeza maarifa ya msingi, ujuzi wa kazi na uelewa kwa jamii.

Watu wazima wameketi wakimfatilia mtu aliyesimama mbele ya ukumbi huku wengine wakiwa na kompyuta mpakato mezani. Ukumbi una mwanga wa asili kutokea kwenye madirisha makubwa na pembeni kuna mtu ameketi karibu na mtoa mada ishara ya jopo au uwasilishaji wa pamoja. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya semina na makongamano.

Watu wazima wameketi darasani wakijishughulisha na kazi ya maandishi, huenda ni mtihani, tathmini ya maarifa au zoezi la kujifunza, mtu aliye mstari wa mbele amevaa koti na anaandika kwa umakini kwenye daftari, wengine walioko nyuma wanaonekana wakijifunza kwa bidii. Mazingira ni ya kawaida yenye madawati ya mbao na mwanga wa mchana, hii ikiwa ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yanayolenga kuongeza maarifa ya msingi ujuzi wa kazi na uelewa wa kijamii.

Watu wazima wakiwa darasani wameketi kwenye madawati ya mbao wakisikiliza kwa umakini au wakishiriki katika shughuli za kujifunza kuna vitabu, daftari, na begi mezani na ukuta wa njano unaonyesha kuwa ni mazingira ya kijamii au shule ya jamii. Wanafunzi hao wamevaa mavazi ya kawaida na baadhi wakiwa na vilemba na nguo, hii ni taswira ya elimu ya watu wazima au mafunzo ya kijamii yasiyo rasmi yanayolenga maarifa ya maisha, kilimo, afya, au ujasiriamali.

Watu watatu wameketi mezani nje ya jengo, wakishiriki katika majadiliano ya kielimu au kitaaluma ambapo mezani kuna vitabu, daftari na simu na mmoja wao amevaa fulana yenye maandishi "Opportunity and Finance" ikionyesha kuwa mazungumzo haya yanahusiana na elimu ya kifedha na maendeleo ya kazi, mandhari ya kijani na jengo lenye kivuli yanaonyesha kuwa ni mazingira ya kujifunzia ya kijamii na kutolea elimu hasa kwa watu wazima na yanayochochea ushirikiano na kujifunza kwa vitendo.

Watu wazima wameketi kwenye madawati ya mbao ndani ya darasa lenye mwanga wa asili kutoka kwenye madirisha, wengi wao wameshika daftari na kalamu wakionekana kushiriki kikamilifu katika somo. Mwalimu amesimama nyuma ya darasa akionekana kuwasiliana na washiriki au kusimamia shughuli ya kujifunza. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya mihadhara, kazi ya vitendo na majadiliano ya darasani.

Watu wazima wameketi kwenye meza ya maktaba akijadili au kushirikiana kwa kutumia kompyuta mpakato mmoja anaelekeza kwenye skrini ishara ya mafunzo au utafiti wa pamoja mazingira ya na rafu ya vitabu na vifaa vya kujifunzia mezani yakionyesha kuwa hii ni sehemu ya kujifunza au, cha maarifa hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya kujifunza kwa kushirikiana utafiti wa pamoja na matumizi ya teknolojia kwa maendeleo ya kijamii.

Watu wazima wameketi kwenye madawati ya mbao wakitumia kompyuta za mezani huku wengine wakisaidiana na kufuatilia maelekezo. Mezani kuna karatasi, kikokoto na vifaa vya kujifunzia hii ikiwa ni ishara ya mafunzo ya vitendo. Mazingira ya mwanga wa asili ukionyesha maabara ya kompyuta au kituo cha mafunzo. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga kukuza ujuzi kama mawasiliano na kazi za ofisini kwa watu waliopisha umri wa awali.

Watu wazima wameketi kwenye madawatiya mbao ndani ya darasa lenye mwanga wa asili kutokea dirishani wakishiriki katika somo la darasani, mwalimu amesimama na akizungumza na wanafunzi wawili walioko mbele wakionekana kuuliza au kujadili mada, kila mwanafunzi ana kitabu wazi mezani, ishara ya kujifunza kwa njia ya maandishi na maelezo ya moja kwa moja, hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo ya kukuza maarifa maarifa ya msingi, ujuzi wa maisha na maendeleo ya kijamii.

Watuwazima wameketi mezani wakijadili au kushirikiana katika kazi za kilimo au kitaaluma huku wengine wakiwa na madaftari na kalamu wakichukua noti, mazingira yanaonyesha kuwa ni ukumbi wa semina au mafunzo na vikundi vingine vya watu wakifanya kazi kwa makundi. Washiriki wamevaa mavazi ya kisasa na kitamaduni ikionyesha utofauti wa kijamii huku hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga uelewa wa kijamii, uongozi, ujasiriamali kupitia mijadala ya wazi.

Watu wazima wameketi kwa duara kwenye viti vya plastiki vya samawati ndani ya chumba chenye sakafu ya vigae na kuta nyeupe ambao wanaonekana kushiriki katika kikao au majadiliano ya mafunzo. Wawili wana madaftari na kalamu ikiashiria kuchukuwa noti ambapo katikati ya dura kuna mkeka wa rangi na mchoro wa majani, hii ikiwa ni taswira ya elimu ya watu wazima inayotolewa kwa ajili ya kulenga uwelewa wa jamii, uongozi au maendeleo ya jamii kupitia mijadala ya wazi.

Watu wazima wameketi kwenye viti vya mbao na plastiki wakizunguka meza ndani ya darasa lenyemwaga wa asili kutoka kwenye madirisha, muwasilishaji amesimama mbele ya darasa akizungumza huko wawakilishi wakimsikiliza kwa makini wengine wakichukua maelezo, mezani kuna daktari, vitabu na nyaraka mbalimbali hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya mihadhara, kazi za vitendo na mijadala ya wazi.

Kundi la watu wazima walioketi darasani wakifanya kazi ya kuandika au kusoma kwa makini baadhi wakiwa na sare au kofia wakionyesha utofauti wa kijamii, darasa lina sakafu la zege na madirisha yanayoruhusu mwanga wa asili na samani ni za kawaida ,washiriki wanaonekana wakijifunza kwa bidii ishara ya kujitowa Kwa elimu licha ya changamoto za miundombinu hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yaliyo rasmi yanayolenga kuongeza maarifa ya msingi kwa jamii.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ambapo washiriki wanne wanashirikiana kupima na kukataa kitambaa sakafuni wakitumia cherehani za mikono zilizopo mezani. Mmoja anatumia tepu ya kupima, huku wengine wakisaidia kuandaa kitambaa kwa ushonaji. Mazingira haya ya ndani yenye vifaa vya ushonaji na karatasi ukutani, yanaonyesha mafunzo ya kazi yanayojengwa juu ya uzoefu wa maisha, na ushirikiano wa kijamii.

Darasa la elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo wanajamii wamekusanyika ndani ya jengo la matofali na paa la bati wakihudhuria mkutano wa kijamii. Washiriki wameketi kwenye viti vya plastiki na mabenchi ya mbao wakimsikiliza mwalimu aliye mbele akitoa maelezo kwa kutumia vifaa vya kuona. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inayojengwa juu ya ushiriki wa kijamii, uzoefu wa maisha na mbinu za kujifunza kwa majadiliano ya wazi.

Darasa la elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo wanafunzi wanajifunza sanaa ya kitamaduni kwa kutumia brashi na wino kutengeneza au kufuatilia miundo. Kila mmoja ameketi mezani akizingatia kazi yake kwa makini, na mazingira ya darasa hili yanasisitiza ujifunzaji wa vitendo, urithi wa kitamaduni na ushiriki wa kijamii. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi inayojengwa juu ya utamaduni, ubunifu na uendelezaji wa maarifa ya jamii.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo kijana anapokea cheti cha ushiriki kutoka kwa mzee aliyevaa suti rasmi tukio linafanyika ndani ya ukumbi ulioandaliwa kwa sherehe huku mmoja akishuhudia na wengine wakizungumza kwenye mimbari hii ni taswira ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi inayotambua maarifa ya maisha ushiriki wa kijamii na maendeleo ya mtu binafsi.

Mazingira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yasiyo rasmi, ambapo mwalimu aliyevaa kilemba chekundu na vazi la samawati amesimama darasani akisoma kwa sauti kutoka kwenye daftari. Wanafunzi walioketi kwenye madawati wanamsikiliza kwa makini huku wengine wakisoma na kuandika. Mazingira haya ya darasa lenye madirisha makubwa na mwanga wa kutosha, yanaonyesha ushiriki wa moja kwa moja ari ya kujifunza na mbinu shirikishi za kufundishia watu wazima.

Watu wawili wameketi mezani wakijadili maudhui ya kitabu mmoja akielezea kwa kalamu huku mwingine akisikiliza kwa makini. Mezani kuna kompyuta mpakato, daftari na kalamu ya kuashiria ishara ya mazingira ya kujifunza yaliyoandaliwa kwa ufanisi. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa na mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu huenda ni maktaba au ukumbi. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima inayolenga uelewa wa kitaaluma na ujuzi wa maisha.

Watu wazima wameketi kwenye meza ndani ya darasa, wakielekea kwa mwalimu mwanamke anaetoa maelezo kwa ishara ya mkono, washiriki wana karatasi, daftari na vifaa vya kuandikia mezani, wakionekana kushiriki kikamilifu. Hii ni taswira elimu ya watu wazima na mafunzo yanayolenga ujuzi wa maisha, mawasiliano au maendeleo ya jamii kupitia mbinu za ushirikiano na uwasilishaji wa moja kwa moja.

Mazingira ya elimu ya watu wazima ambapo washiriki wameketi mezani wakishiriki katika majadiliano ya kitaaluma. Mazingira haya ya ndani yenye viti vya mbao, daftari, kalamu na maji ya kunywa; yanasisitiza ujifunzaji wa kijamii unaojengwa juu ya uzoefu wa maisha, ushirikiano na uongozi wa kijamii. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima inayojali mahitaji ya halisi ya washiriki na muktadha wa kijamii.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo washiriki wamekusanyika mezani wakijadili kwa makini. Washiriki hawa wana kompyuta mpakato, daftari, kalamu na maji mezani, wakishiriki katika kikao cha mafunzo ya kijamii. Uwepo wa karatasi za maelezo na kipaza sauti unaashiria kuwa kuna uwasilishaji au majadiliano ya kitaalamu na mazingira haya ya ndani yenye mwanga wa kutosha yanaonyesha elimu ya watu wazima inayojengwa juu ya ushirikiano.

Watu wazima wameketi kwenye madawati ya mbao; kila mmoja akiwa na daftari na penseli wakionekana kuandika kwa umakini, Mmoja amevaa kofia ya sufi na sweta na mazingira ya darasa ni ya kawaida na yenye mwanga wa asili unaoingia kupitia dirisha lenye fremu ya mbao. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yaliyo rasmi yanayolea kukuza ujuzi wa kusoma, kuandika na kufikiri kwa kina katika mazingira ya kijamii.

Watu wazima wameketi darasani wakisoma au kuandika kwa makini wakiwa wanadaftari na karatasi mezani, wamevaa mavazi rasmi au ya kawaida wakionyesha mchanganyiko wa mazingira ya taaluma na kijamii madawati yamepangwa kwa safu na washiriki wanaonekana kushiriki kikamilifu katika somo au mafunzo hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yanayolenga kuongeza maarifa ya msingi, ujuzi wa kazi na uelewa wa kijamii kupitia mbinu za darasani.

Watu wazima wakiwa wameketi kwenye meza mbalimbali ndani ya chumba cha mafunzo, wakitumia kompyuta na nyaraka. Mazingira yana ubao mweupe, rafu za vifaa, taa za dali yakioneshwa kuwa hiki ni kituo cha mafunzo au darasa la jamii. Washiriki wanaonekana wanashirikiana kwa makundi wakisaidiana na kujifunza kwa vitendo. Hii ikiwa ni twaswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga kukuza ujuzi wa kazi, tehama au maarifa ya jamii kupitia mbinu za ushirikiano.

Watu wazima wanne wameketi mezani wakishirikiana kwa kutumia daftari na karatasi, mmoja akielekeza kidole kwenye nyaraka ikiwa ni ishara ya kushiriki kikamilifu; chumba kina viti vingi vilivyopangwa nyuma na mapazia ya samawati yanayoonyesha kuwa ni ukumbi wa kijamii au darasa la makundi, taswira hii ikiwakilisha elimu kwa watu wazima na mafunzo rasmi yanayofanyika kwa njia ya vikundi kidogo, yakisaidiwa na mwalika pamoja na majadiliano ya moja kwa moja.

Watu wazima waliosimama na wengine wakiketi ndani ya chumba cha kujifunzia chenye madirisha yanayopitisha mwanga wa asili na taa zinazotoa mwanga wa kutosha, wanafunzi hawa wanashiriki kikamilifu wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao, hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na elimu isiyo rasmi inayolenga kuongeza maarifa katika jamii na kukuza ustadi.

Watu wazima wengi wao vijana wamekaa kwa mduara kwenye chumba chenye ubao mweupe ulioandikwa maelezo mbalimbali mzee aliyevaa miwani na mavazi meusi anaonekana akiongoza mjadala au kutoa mafunzo. Mazingira yana rafu za vitabu yakionyesha kuwa hili ni darasa au kituo cha mafunzo. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya mijadala ya vikundi, uongozi wa rika na ujenzi wa maarifa ya kijamii.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo mwalimu amesimama mbele ya darasa akifundisha na kutoa maelekezo moja kwa moja. Wanafunzi wameketi wakisikiliza kwa makini huku wakiwa na daftari na vitabu vyao. Mazingira haya ya darasa lenye vitabu vya rangi mbalimbali, michoro ukutani na mwanga wa kutosha unaonyesha ujifunzaji wa kijamii unaojengwa juu ya ushirikki wamoja kwa moja, maarifa ya maisha na uhamasishaji wa kijamii.

Watu wazima wameketi kwenye viti ndani ya ukumbi wenye kuta za tofali, wakielekea mbele ambako mafunzo yanaendelea; mwanamke mmoja aliye mstari wa mbele anaonekana akiinua mkono, ishara ya kushiriki kikamilifu katika mjadala au kuuliza swali. Washiriki wamevaa mavazi ya kawaida na ya kitaaluma, wakionyesha utofauti wa kijamii au kitamaduni, hii ikiwa ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yanayolenga uelewa wa jamii, uongozi au ujasiriamali.

Watu wazima wameketi darasani kila mmoja akiwa na daftari au karatasi mezani wakionekana kushiriki katika somo au mafunzo ya vitendo. Mazingira haya yanamuonekano wa kawaida wa kijamii, kuta zikiwa na rangi, baiskeli pembeni na vya usalama vizimamoto ukutani. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika katika mazingira ya kijamii yakilenga kuongeza maarifa ya msingi na ujuzi wa maisha na uelewa katika jamii.

Kundi la wanawake wameketi kwenye benchi la mbao ndani ya chumba wakimsikiliza mwanaume aliyesimama mbele yao akiwaonyesha kitabu chenye michoro. Wanawake hao wamevaa mavazi ya kiutamaduni na mmoja wao amebeba mtoto mchanga. Hii ni taswira ya mafunzo ya kijamii yanayoweza kuwa ya afya ya uzazi au malezi.

Watu wazima wameketi kwenye viti ndani ya ukumbi wa kijamii, baadhi wanapiga makofi na wengine wakiwa na vitabu na vipeperushi mikononi. Mazingira yanaonyesha dirisha na mpangilio wa viti kwa safu, ishara ya semina au mkutano wa mafunzo. Washiriki wamevaa mavazi ya kawaida na ya kitamaduni, wakionyesha utofauti wa kijamii. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga uelewa wa kijamii, uongozi na ujasiriamali kupitia mijadala ya wazi na ushirikiano wa moja kwa moja.

Wanawake wakiwa ndani ya maabara ya kompyuta wakiwa wameketi kwenye madawati wakitumia kompyuta za mezani mmoja amesimama akiwasaidia washiriki walioketi ishara ya usaidizi wa moja kwa moja na kujifunza kwa vitendo. Wanawake wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi tofauti tofauti ikionyesha utofauti wa kitamaduni na ushiriki wa kijamii, hii ikiwa ni taswira ya mafunzo ya kiutu uzima yanayolenga ujuzi wa kidijitali.

Watu watano wameketi mezani ndani ya chumba chenye mwanga wa asili. Wakishiriki katika shughuli ya kielimu au kitaaluma. Mmoja anaandika kwenye karatasi kubwa kwa kalamu. Huku wengine wakifatilia kwa umakini, wakishika daftari, karatasi au wakijadiliana. Mezani kuna vitabu, daftari na kompyuta mpakato. Ikionyesha kuwa ni matumizi ya teknolojia na nyenzo za kujifunzia. Hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima, inayolenga kutoa ujuzi wa kazi, uongozi au maendeleo.

Watu wazima wameketi mezani wakishiriki katika somo wakitumia simu, daftari na karatasi. Mmoja amesimama akionyesha karatasi kubwa yenye maandishi juu ya mada ya dunia. Ikielezea tabaka za dunia na mbinu za kuilinda dhidi ya uharibifu. Washiriki wanaonekana kuwa makini na kushiriki kikamilifu. Ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya mafunzo ya kijamii kwa watu wazima yanayolenga maarifa ya mazingira.

Watu wazima wameketi kwa mduara ndani ya chumba cha mkutano au darasa wakishiriki katika mjadala wa kikundi mmoja wao ameshika karatasi yenye ujumbe ambapo washiriki wengine wanashikilia daftari na kalamu wakionekana kuchukua maelezo au kutoa maoni mezani kuna chupa za maji na vitambaa vya rangi mbalimbali ishara ya mpangilio rasmi wa kikao ,hii ni taswira elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya mijadala ya kikundi na ujenzi wa maarifa ya haki na sawa.

Kundi kubwa la watu wazima wameketi kwenye mizunguko chini ya miti wakisikiliza mtu mmoja aliyesimama mbele yao akizungumza, washiriki wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali na mazingira yanaonekana kuwa ni eneo la wazi lenye majengo ya kijiji au mandari ya asili hakuna meza wala vifaa rasmi vya darasa ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya mafunzo ya kijamii kwa watu wazima na yanaweza kuwa kwajili ya afya, kilimo, haki za kijamii au maendeleo ya jamii.

Mazingira ya elimu kwa watu wazima ambapo washiriki wameketi kwa mpangilio wakishiriki katika mjadala wa uwasilishaji rasmi. Mzungumzaji amesimama mbele akizungumza na wengine wakimsikiliza kwa makini wakitumia kompyuta mpakato. Mazingira ni ya kisasa na darasa lina ubao na uwepo wa vinywaji mezani unaonyesha mafunzo ya kiuongozi au mjadala wa kijamii. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi; inayojengwa juu ya ushiriki wa moja kwa moja, mawasiliano ya wazi na ujenzi wa maarifa ya kijamii.

Darasa la kutoa elimu kwa watu wazima na mafunzo yasiyo rasmi, ambapo mwanamke mtu mzima anaandika kwa furaha kwenye ubao, huku mwalimu akisimama nyuma yake akifuatilia. Maandishi ya hesabu yanaonekana, yakionyesha kuwa hili ni somo la msingi la kuhesabu. Ukuta wa darasa una maandishi ya mikono yanayoonyesha uwepo wa shughuli za kila siku. Hii ni taswira ya kujifunza kwa njia ya vitendo, ushirikiano wa rika na mbinu shirikishi katika mazingira ya kijamii.

Watu wazima wameketi kwa safu kwenye meza ndefu ndani ya chumba chenye mwanga wa asili kila mmoja akiwa na karatasi au kitabu mbele yake. wamevalia mavazi ya kawaida ya kitaaluma na mezani kuna chupa za maji ikionekana na ishara ya mafunzo washiriki katika somo au tathmini. Hii ikiwa ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yanayolenga maarifa ya maisha ujuzi wa kazi na uelewa wa kijamii kupitia mbinu za darasani.

Watu tano wakiwa darasani wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa safu kila mmoja akiwa na begi limefungwa nyuma ya kiti chake, ukuta wa kushoto ni wa mbao na wa upande wa kuulia una rangi ya njano ukiwa na mabngo ya elimu pamoja na ubao mweupe ulioandkiwa kwa kalamu ya samawati. Ubao una michoro ya mviringo na maandishi na washiriki wamekaa kwa utulivu wakifatilia maelezo kwa umakini. Hii ikiashiria elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Watu wazima wameketi darasani, wakielekea kwenye ubao mweupe. Ambapo mwalimu amevaa vazi jekundu. Washiriki wameketi kwenye viti na benchi, wakionekana kuwa makini na wenye shauku ya kujifunza. Mazingira ni ya darasa la kijamii lenye kuta za njano na madirisha ya kijani. Hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yaliyo rasmi, yanayolenga uelewa wa jamii, mawasiliano na ujuzi wa maisha.

Watu wazima wameketi kwenye meza wakishiriki mafunzo ya kikundi kila mmoja akiwa na kompyuta, daftari au chupa ya maji, mazingira yana mwanga wa asili kutokea kwenye madirisha na washiriki wamevaa mavazi ya kawaida na ya kitaaluma. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yanayolenga kukuza ujuzi wa kidigitali, uongozi au ujasiriamali kupitia ushirikiano wa moja kwa moja.

Watu wazima wameketi mezani wakijadili au kushirikiana katika kazi ya kilimo kitaaluma, ambapo mezani kuna: daftari, kalamu, na nyaraka nyingi; ishara ya kazi ya kujifunza au tathmini ya maarifa. Mazingira yanaonyesha kuwa ni ukumbi wa semina au mafunzo na kuna vikundi vingine vya watu wakifanya kazi kwa makundi. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yanayolenga uelewa wa kijamii, uongozi au ujasiriamali kupitia mijadala ya wazi na ushirikiano.

Kundi la wanaume wakiwa ndani ya ukumbi wa kijamii wakishiriki katika shughuli ya pamoja. Ambapo mtu mmoja aliyembele akiwa amevaa kofia na shati la mistari, anaonyesha ishara kwa mikono na wengine wanafuata ishara hiyo kwa pamoja. Viti vyekundu vimepangwa kwa safu na pazia lenye michoro linaonekana kwa nyuma. Hii ikiwa ni taswira ya mafunzo ya kijamii ya watu wazima yanayoweza kuwa ya afya, uongozi au ujasiriamali ambapo watu hushiriki kwa kujifunza kwa njia ya mazungumzo, vitendo na ushirikiano.

Mazingira ya elimu ya watu wazima ambapo wanawake wameketi mbele ya ubao mweusi wakijadili kwa makini mada ya kijamii, mmoja wao anatumia ishara kuwasilisha hoja huku wengine wakisikiliza kwa umakini, mazingira haya ya ndani yenye mwanga wa kutosha na ushiriki wa moja kwa moja yanaonyesha kuwa ni elimu kwa watu wazima inayojikita katika majadiliano ya kijamii, uhamasishaji wa jinsia au ujenzi wa uelewa na haki za binadamu.

Darasa la kutolea elimu ya watu wazima ambapo washiriki wameketi kwenye viti vya rangi ya chungwa ndani ya ukumbi wenye dari la nyasi na mwanga wa asili unaotoka kwenye madirisha na milango ya wazi. Mwalimu amesimama katikati ya ukumbi akizungumza huku washiriki wakiwa na madaftari na vifaa vya kuandikia. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na elimu isiyo rasmi inayofanyika kwa njia ya mihadhara ya wazi.

Kundi la watu waliokusanyika mezani wakishiriki katika kazi ya pamoja, baadhi wakiwa wameketi na wengine wakichangia mawazo. Mezani kuna kompyuta mpakato, karatasi na nyenzo za kujifunzia na mmoja wao anaonekena kuongoza au kuelekeza mjadala. Mazingira ya chumba yanaonyesha kuwa ni sehemu ya darasa au kituo cha kazi cha jamii chenye vitabu na samani za mbao. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima inayolenga katika ujuzi wa kazi na maendeleo ya kijamii.

Watu wawili wameketi mezani katika chumba chenye rafu za vitabu wakijadili au kusoma kwa pamoja. Mmoja anaonyesha sehemu ya kitabu kwa mwenzake ishara ya kuelekeza au kufundisha. Mazingira yanaonyesha kuwa ni maktaba au darasa la kijamii lenye vitabu vya rangi mbalimbali na samani za kawaida, hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima, inayolenga uelewa wa maarifa ya maisha, ujuzi wa kazi au kutumia vitabu kwa msaada wa kibinadamu.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo wanafunzi wameketi kwenye maabara ya kompyuta wakijifunza kwa vitendo, mwalimu amesimama akisaidia mmoja wao huku wengine wakitumia kompyuta za mezani na kujifunza au kufanya kazi, hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na isiyo rasmi iliyolenga kuongeza maarifa ya kijiditali.

Wanafunzi watu wazima wameketi kwenye madawati ya mbao ndani ya darasa lenye kuta za njano, wakielekea kwenye ubao mweupe akmbapo mwalimu amesimama akifundisha. Ubao una maandishi ya mkono ambayo yanayoonekana na wanafunzi wana daftari na vifaa vya kuandikia wakionyesha ushiriki wa moja kwa moja, hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga maarifa ya maisha, ujuzi wa kazi na uelewa wa kijamii.

Watu wazima wameketi kwenye madawati wakishiriki katika somo darasani, ambapo mmoja wao ameshika kalamu kwenye shavu, ishara ya kufikiri au kutafakari na huku wengine wanaonekana wakijishughulisha na madaftari yao. Ukutani kuna ubao wa matangazo wenye karatasi za mchoro na madirisha makubwa yanayo leta mwanga wa asili. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga kuongeza ujuzi wa kusoma, kuandika au kufikiri kwa kina katika mazingira ya kawaida.

Watu wazima wameketi katika madawati kwenye madarasa yenye mwanga wa asili, wakishiriki kikamailifu katika masomo au mafunzo. Mmoja wao aliyevaa shati la waridi na miwani, anashika daftari akionekana makini na tayari kwa kuandika, hii ikiwa ni taswira ya elimu ya watu wazima, ikionyesha ujuzi na maendeleo ya watu wazima.

Watu wazima wameketi kwenye madawati wakijishughulisha na karatasi vitabu na daftari wakionekana kushiriki kikamilifu katika somo, mwalimu amesimama mbele ya darasa ya kishika karatasi akionekana kueleza au kusoma kwa washiriki mazingira ni ya madirisha makubwa yanayoleta mwanga wa asili na ukutani kuna mabango ya kielimu, hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya mihadhara majadiliano ya wazi na kazi za vitendo.

Watu wazima watatu wameketi mezani katika mazingira ya darasa au ofisi ya kijamii, mmoja wao alieketi katikati anatumia kompyuta mpakato na simu ya mkononi, akionekana kuelezea au kufundisha jambo kwa wenzake wawili. Mezani kuna vitabu, karatsi na vifaa vya kujifunzia huku ukuta wa nyuma ukiwa na mabango ya elimu na ubao wa chaki. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima au mafunzo ya kijamii yanayolenga ujuzi wa kidigitali, ujasiliamali au maarifa ya maisha.

Watu watatu wameketi ndani ya chumba cha kompyuta za gizani, kila mmoja akiwa makini na skrini yake wamevaa mavazi rasmi Huku ukuta wa nyuma wakiwa wamechelewa mandhari ya anga na samawati na mawingu meupe ikiongeza utulivu wa mazingira. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga ujuzi wa kazi. Ujasiriamali ambao maarifa ya kidijitali.

Watu wazima wameketi kwenye meza ndani ya jengo lenye paa la bati na kuta za matofali, wakishiriki katika somo au mafunzo ya kikundi. Mwalimu amesimama akielekeza kwenye karatasi, akionyesha mbinu ya kufundisha kwa maelezo ya moja kwa moja. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika katika mazingira ya kijamii, yakilenga kuongeza maarifa ya msingi, ujuzi wa maisha na uelewa wa kijamii.

Mtu mmoja akiwa amesimama mbele ya rafu ya vitabu akichukuwa au kuchunguza kitabu amevaa vazi yeusi na hereni za samawati na nywele zilizopambambwa Kwa mtindo wa rasta, rafu zimejaa vitabu vya rangi na ukubwa tofauti ikionyesha wingi wa maarifa yanayopatikana mazingira yanaweza kuwa maktaba ya jamii au kituo cha elimu au duka la vitabu hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima au mafunzo yanayolenga kujifunza kwa njia binafsi, kuchunguza au kusoma kwa hiyari.

Mazingira ya mafunzo yasiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, ambapo washiriki watatu wameketi mezani wakijadili kwa makini, huku mmoja akishika kifaa chenye rangi mbalimbali huenda ikawa zana ya kufundishia, mezani kuna daftari na kalamu ikiashiria ushiriki wa moja kwa moja katika somo. Mazingira ni ya nje yenye mwanga wa kutosha na mapambo ya ukuta wa mawe na vigae, hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima inayotegemea mbinu za vitendo, majadilano ya vikundi na kujifunza kwa kushirikiana.

Mtu ameketi ndani ya chumba chenye mwanga wa asili akiwa na kitabu wazi mezani akionekana kujifunza kwa makini. Amevaa koti jekundu lenye maua na fulana yenye mistari. Na nyuma yake kuna mtu mwingine pia anayejifunza. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni darasa au kituo cha kujifunzia. Hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya kujisomea na kazi za maandishi.

Watu wazima wameketi kwenye madawati ndani ya darasa lenye safu kadhaa za viti, wakishiriki katika somo au mafunzo ya darasani; watu hao wanaonekana wakiwa makini wakishughulika na madaftari yao, huku ukutani kuna madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa asili; hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yanayolenga kukuza ujuzi wa kusoma, kuandika, na kufikiri kwa kina katika mazingira ya kawaida ya kijamii.

Elimu ya watu wazima na isiyo rasmi ambapo wanafunzi wameketi darasani wakijibu maswali kwa maandishi, kila mmoja ana karatasi na kalamu akionyesha umakini na bidii, nyuma ya darasa kuna vifaa vya kielektroniki kama kompyuta za mezani hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na isiyo rasmi inayojikita katika ujuzi wa kazi, kujitegemea kiuchumi na kujifunza kwa vitendo.

Mazingira ya mafunzo yasiyo rasmi kwa watu wazima, ambapo wanafunzi wameketi darasani wakimsikiliza mwalimu. Wanafunzi hao wana daftari, vitabu na mikoba mezani, na washiriki wanaonekana kushiriki kamilifu katika somo. Darasa lina sakafu ya zege, kuta za njano, na madirisha yanayoleta mwanga wa asili ikiashiria mazingira ya kijamii. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima inayotegemea uzoefu wa washiriki, majadiliano ya wazi, na mbinu shirikishi za kujifunza.

Watu wazima wamekaa kwenye viti vya plastiki vya rangi tofautitofauti ndani ya chumba chenye madirisha na sakafu ya vigae. Mmojawao anashikiria karatasi kubwa yenye maandishi ya mikono, ishara ya uwasilishaji wa mawazo au kazi ya kikundi. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya majadiliano ya wazi, ubunifu wa pamoja na ushirikiano wa kijamii.

Watu wamekusanyika mezani wakishiriki katika shughuli ya kuchora au kuandika kwenye karatasi kubwa, mmoja anaandika kwenye karatasi yenye mchoro wenye mzunguko wa msale, huku wengine wakishika karatasi au wakifuatilia kwa umakini baadhi ya maneno yanaonekana kwenye mchoro yakionyesha kuwa ni somo linalohusu upatikanaji wa huduma au haki za kijamii, mazingira haya yanafanana na darasa au chumba cha mikutano ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya mafunzo ya kijamii yasiyo rasmi kwa watu wazima.

Kundi kubwa la watu wazima wameketi kwenye viti vya semina ndani ya ukumbi wa kisasa, wengi wakiwa wanatabasamu na mmoja akiinuwa mkono kushiriki. Washiriki wamevaa mavazi ya kawaida na ya kitamaduni ishara ya utofauti wa kijamii. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga uelewa wa kijamii, uongozi au ujasiriamali kupitia mijadala ya wazi na ushirikiano wa moja kwa moja.

Watu wazima wamesimama kwenye shamba lenye mimea yenye afya wakishiriki katika mafunzo ya kilimo. Mmoja wao aliyevaa kofia na gauni anaonekana kuongoza mazungumzo au kutoa maelezo. Washiriki wengine wameshika daftari na kalamu wakionekana kuchukua maelezo hayo. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya shamba-darasa, majadiliano ya wazi na ufuatiliaji wa mimea kwa vitendo.

Wanafunzi wameketi kwenye madawati wakifanya kazi ya darasani au mtihani huku walimu wakiwa wamesimama wanaisimamia shughuli hio. Mazingira ya darasa ni ya kawaida yenye viti vya plastiki na madawati ya mbao na ukuta wa njano una ubao mweupe ulioandikwa kwa kalamu ya alama. Hii ikiwa ni taswira ya elimu ya watu wazima au mafunzo yasiyo rasmi inayolenga maarifa ya kijamii, familia na maadili.

Watu wazima sita wameketi kwenye viti wakimwangalia mtu mmoja aliyevaa koti la samawati, ambaye amesimama na kuwasiliana moja kwa moja na washiriki. Mazingira yana ubao au ukuta wenye maandishi na picha, na kuna vifaa vya kujifunzia mezani. Washiriki wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali, wakionekana kushiriki kikamilifu katika majadiliano. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya mijadala ya wazi, uwasilishaji wa maada na ushirikiano wa rika.

Watu wazima watatu wameketi katika kikundi wote wakiwa na penseli, daftari au karatasi wakishiriki kikamilifu katika mazungumzo, pia wamevaa fulana zenye maandishi yanayofanana hii ikiwa ni taswira ya elimu isiyo rasmi inayotolewa kwa watu wazima kwa lengo la kuongeza maarifa na ujuzi.

Watu wazima wawili waliopo ndani ya darasa lenye ubao mweupe wakishiriki katika shughuli za kujifunza mmoja yupo karibu na ubao huenda akawa ni mwalimu na mwingine anaandika kwenye daftari kwa kutumia kalamu hii ni taswira ya elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima inayolenga kukuza maarifa ya kijamii na kuimarisha uelewa wa dhana za kielimu.

Kundi kubwa la watu wazima waliopo katika mduara walioketi kwenye viti vyeupe na vyekundu, huku wengine wakisimama wakimsikiliza mwalimu aliye katikati; hii ni taswira ya elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima inayolenga kukuza maarifa ya kijamii, ujuzi wa ustadi fulani aswa kwa watu wazima.

Watu wazima wamekaa kwenye viti vya plastiki vya rangi balibali, wakiwa wamevaa Makoti ya semawati ambapo wawezeshaji wawili wamesima mbele wakitoa mafunzo kwa kutumia bango la kuchorea wakionekana kuelezea kwa vitendo, pembeni kuna jengo kubwa na tenki la likionyesha kuwa hili ni eneo la jamii hii ikitoa taswila kuwa ni elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya mafunzo ya shamba majadiliano ya wazi na mafunzo ya awali na mbinu za kujifunzia kwa vitendo.

Watu wazima wameketi kwenye meza kushughulikia nyaraka zilizochapwa kila mmoja akiwa na kalamu na karatasi zake mezani kuna simu na karatasi nyingi ishara ya kazi za kujifunza na tathmini ya maarifa washirika wamevaa mavazi ya kawaida wakionekana makini na wakishiriki kikamilifu, mazingira yanaonyesha kuwa ni darasa au ukumbi wa mafunzo ya kifaa kwa elimu ya watu wazima na mafunzo yasiyo rasmi.

Wanawake waliovaa mavazi ya kitamaduni wameketi kwenye benchi za mbao ndani ya darasa wakimuangalia mwalimu aliyesimama mbele akielekeza maneno kwenye ubao. ubao una maneno halisi ya kiingereza yakionyesha kuwa somo ni la kusoma na kuandika. Mazingra ni ya kawaida yakionyesha kuwa ni darasa la jamii au kituo cha kujifunzia hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga kukuza ujuzi wa kusoma na kuandika.

Kundi la watu wazima wameketi kwenye meza ndefu katika chumba cha kisasa wakijadili na kufanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato. Mmoja wao yuko mstari wa mbele akiongea kwa mikono wazi ishara ya kuelezea au kuongoza mjadala. Mezani kuna chupa za maji, vikombe vya kahawa na madaftari ikionyesha kuwa haya ni mazingira ya kazi au mafunzo. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yaliyo rasmi yanayolenga ujuzi wa kazi, uongozi na maendeleo ya jamii kupitia teknolojia.

Watu watatu wameketi mezani wakijadili na kufanya kazi kwa pamoja mmoja akiwa na karatasi na penseli mwingine akitazama kompyuta na watatu wakitabasamu akishiriki katika shughuli hiyo. Mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya kujifunza yenye rafu za vitabu na vifaa vya elimu hiyo ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yanayolenga ujuzi wa kazi, uongozi, maendeleo ya kijamii kupitia teknolojia na ushirikiano wa moja kwa moja.

Watu wazima wakiwa ndani ya maabara ya kompyuta wakitumia kompyuta za mezani kujifunza. Mtu mmoja aliyevaa koti la samawati na fulana nyeupe yupo mstari wa mbele akizingatia skrini huku wengine wakishiriki kwa vitendo, mtu mmoja amesimama akizungumza na mshiriki mwingine ishara ya msaada wa moja kwa moja. Mazingira yana mwanga wa asili yakionesha kuwa haya ni mazingira rafiki ya kujifunzia. Hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima inayolenga ujuzi wa kazi, na maarifa ya kidijitali.

Watu wazima wameketi kwenye viti vya plastiki pembezoni mwa shamba la mahindi wakifuatilia kwa umakini mtu mmoja aliye simama mbele yao akitoa maelezo, wote wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia tahadhari za kiafya, washiriki wanakaratasi na daftari wakiusia katika somo au mafunzo ya kilimo, afya au maendeleo ya jamii. Haya yakiwa mazingira ya wazi ya kijijini yanayo onyesha kuwa hii ni sehemu ya elimu isiyo rasmi inayotolewa kwa watu wazima.

Kundi la watu wazima wamekusanyika mezani ya kishiriki katika mkutano wa kilimo kitaaluma, ambapo karatasi kubwa ipo mezani yenye mchoro wa mizunguko na maneno mbalimbali ambayo huenda ni somo linalohusu biashara au ujasiliamali; mmoja ameshika karatasi huku mwingine akiandika gharama, na wengine wakifuatilia kwa umakini, pia kuna kompyuta mpakato, chupa za maji na vitambulisho, ikiashiria kuwa haya ni mazingira ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu wazima watatu wameketi mezani wakijadili au kujifunza kwa kutumia vifaa vya kidijitali, mmoja akiwa katikati akionyesha kitu kwenye kompyuta na simu. Mazingira yana meza, viti, vitabu na mabango ukutani, yakionyesha kuwa hii ni ofisi au darasa la mafunzo; Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo rasmi yanayolenga ujuzi wa kiteknolojia, mawasiliano au ujasiriamali kupitia ushirikiano wa moja kwa moja.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo washiriki wanashirikiana katika kujifunza kwa kutumia kompyuta. Mwalimu amesimama karibu na mwanafunzi wakielekeza moja kwa moja kwenye kompyuta wakizingatia usalama kwa kuvaa barakoa. Mazingira haya ni ya darasa la tehama yanayosisitiza ujifunzaji wa kijamii, ushirikiano wa moja kwa moja na ujenzi wa maariiifa ya taifa.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo washiriki watatu wanashirikiana kwa karibu wakitumia kompyuta mpakato na daftari mezani, mmoja amesimama akielekeza huku wawili wakiwa wameketi wakijadili, mazingira haya ya ndani ni yenye ubao wa matangazo na nyaraka ukutani yanaonyesha ujifunzaji wa vikundi unao jengwa juu ya teknolojia na ushauri wa moja kwa moja, hii ikiwa ni taswira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima iliyojikita katika ushirikiano.

Mazingira ya elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ambapo washiriki wameketi kwenye mashine za kushonea wakiwa wakijifunza au kufanya kazi za ushonaji, mmoja anashona kitambaa huku mwingine akisaidia au kufuatilia na wa tatu anarekebisha mashine, mazingira haya ya ndani yenye vifaa vya kitamaduni na mashine za mikono yanaonyesha mafunzo ya kazi yanayojengwa juu ya uzoefu wa maisha, ujuzi wa vitendo na ushirikiano wa kijamii.

Watu wazima wa jinsia tofauti wameketi darasani kila mmoja akiwa na karatasi au daftari mezani, wakionekana kushiriki kikamilifu katika somo au mafunzo. Mazingira ni ya kawaida ambapo kuta zenye rangi iliyochakaa, madirisha yanayoleta mwanga wa asili na samani rahisi za mbao yakionyesha kuwa ni darasa la jamii au kituo cha kujifunzia. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazina na mafunzo yanayolea kukuza maarifa ya msingi, ujuzi wa maisha na uelewa kwa jamii.

Watu wazima wameketi kwenye madawati wakifanya kazi ya kuandika, huenda ni mtihani au zoezi la kijifunza. Wamevaa mavazi ya kawaida na ya kitamaduni wakionyesha utofauti wa kijamii. Darasa lina sakafu za zege, kuta za beige na madirisha yanayoruhusu mwanga wa asili. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo; yanayolenga kuongeza maarifa ya msingi, ujuzi wa kazi na uelewa wa kijamii kupitia mbinu za darasani.

Watu wazima wameketi kwenye viti vilivyopangwa kwa mduara katika sakafu ya zege karibu na jengo lenye rangi ya njano na samawati. Washiriki wameshikilia daftari au karatasi wakionyesha kushiriki kikamilifu katika majadiliano au mafunzo ya kikundi. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya mijadala ya wazi, ushirikiano wa kijamii na mbinu shirikishi za kujifunza.

Watu wamekusanyika mezani wakifuatilia kwa makini kazi inayofanyia kwenye kompyuta mpakato wawili wakiwa wameketi na wengine wamesimama au kuinama karibu nao mavazi yao ni ya kawaida au ya taasisi na kuna nyenzo za kujifunza mezani mazingira ya chumba yana mwanga wa kutosha na kuta zenye beigi ikionyesha utulivu wa kujifunzia hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima au mafunzo yanayolenga ujuzi wa kazi, uongozi, au maendeleo ya kijamii kupitia teknolojia.

Kundi la watu wameketi kwenye viti vya plastiki ndani ya chumba chenye kuta za kijani, wakimsikiliza mwanaume aliesimama mbele yao ambapo wengi wao wana kalamu na karatasi. Hii ikionyesha kuwa ni tukio rasmi la mafunzo au uhamasishaji, hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayotolewa ili kulenga uelewa wa haki, ushiriki wa kijamii na uandishi wa kijamii.

Watu wazima wengi wao vijana wameketi kwa mduara ndani ya chumba chenye ubao mweupe ulioandikwa ratiba na maeezo mbalimbali. Mzee alievaa miwani na mavazi meusi anaonekana kuongoza mjadala au kutoa mafunzo. Mazingira yana rafu za vitabu na mafaili yakionesha kua ni darsa au ni kituo cha mafunzo. Hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayofanyika kwa njia ya mijadala ya kikundi, uongozi wa rika na ujenzi wa maarifa ya kijamii.

Watu wazima kadhaa wakishiriki katika kikao cha kujifunza au mafunzo ya kikundi mmoja akiwa amesimama akitoa msaada kwa aliyeketi wakiangalia kompyuta, wengine pia wanaonekana wakifanya kazi na kujitegemea au kushirikiana ambapo mezani kuna daftari, kalamu, chupa ya maji, ishara ya mazingira ya kujifunza yaliyoandaliwa kwa vitendo, hii ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga ujuzi wa maisha, teknolojia, na maendeleo ya kijamii.

Watu wawili wamesimama katika eneo la kijani lenye miti wakitazama kitabu kilichoshikwa na mmoja wao. Watu hawa wamevaa mavazi ya kawaida na mazingira yanaonesha utulivu wa asili uenda ni bustani ua eneo la kijamii. Hakuna meza rasmi wala vifaa vya darasa ikionyesa kuwa hii ni sehemu ya kujifunzia isiyo rasmi inayotegemea mazungumo, usomaji wa pamoja na uelewa wa kijamii. Hii ikiwa ni taswira ya elimu ysa watu wazima inayoweza kuhusisha maarifa ya maisha, uongozi au ujasiliamali.

Watu wazima wakiwa ndani ya maabara ya kompyuta, wakitumia kompyuta za mezani kwa kujifunza. Mmoja amesimama akitabasamu, akiwasaidia washiriki wawili walioketi wakifuatilia kompyuta zao. Mazingira yana mwanga wa asili kutoka kwenye madirisha na kila kompyuta inaonekana kushiriki kikamilifu. Hii ikiwa ni taswira ya mafunzo yasiyo rasmi ya watu wazima, yanayolenga ujuzi wa kidijitali, ajira na ujasiriamali.

Watu watatu wamekusanyika mezani wakifanya kazi ya kikundi mmoja akiandika kwenye karatasi kubwa yenye maandishi ya rangi mbalimbali, huku wengine wakichangia kwa kuangalia au kuelekea mazingira ni ya darasa au ukumbi wa mafunzo kwenye sakafu ya vigae na madirisha ya mbao, hii ikiwa ni taswira ya elimu kwa watu wazima na mafunzo yanayolenga uelewa wa kijamii uongozi au ujasiriamali kupitia uchambuzi wa taarifa kwa maandishi.

Mtu moja akiwa darasani akishikilia cheti cha kuhitumu kwa furaha ishara ya mafanikio ya kujifunza. Mazingira ya darasa ni ya kawaida yenye madawati, viti na mwanga wa asili kutoka kwenye madirisha. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima na mafunzo yasiyo rasmi yanayolenga katika uelewa wa kjamii, haki na ushirikishi wa jamii katika maendeleo.

Darasa la elimu ya msingi ambapo mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi waliovaa sare za shule, akielezea kwa ishara ya mikono. Wanafunzi wameketi kwenye madawati wakimsikiliza kwa makini wakiwa na vitabu na kalamu mezani. Ukuta wa darasa umepambwa kwa namba na michoro ya mikono ikiashiria mbinu za kufundisha kwa kuona na kushiriki. Hii ni taswira ya elimu ya msingi inayotumia mbinu shirikishi mazingira ya kuvutia na ushiriki wa moja kwa moja kati ya mwalimu na wanafunzi.

Mazingira ya elimu ya msingi ambapo wanafunzi waliovaa sare za zambarau na njano, wameketi kwenye madawati ya mbao wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ya darasa. Mwalimu amevaa mavazi meusi na anasimama karibu na ubao mweusi ulioandikwa herufi mbalimbali. Hii ni taswira ya ujifunzaji wa awali unaojikita katika maarifa ya msingi ya lugha, ushiriki wa moja kwa moja, na mbinu za kufundisha kwa kuona na kusikia.

Darasa la elimu ya msingi ambapo mwalimu aliyevaa kilemba na vazi la rangi ya samawati na nyeusi anaandika maneno ya kingereza kwenye ubao. Maneno kama macho, pua, mdomo; yanaonekana yakionyesha kuwa ni somo la lugha au sayansi ya msingi kuhusu viungo. Hii ni taswira ya kujifunza kwa watoto wa shule ya msingi kwa njia ya: kuona, kuandika na kuchora.

Darasa lenye ubao mweupe wenye mstari uliolala ukiwa na maandishi mbalimbali umezungushiwa fremu nyeusi. Pembeni yake, kuna siku za wiki zilizoorodheshwa kwanzia jumapili hadi jumamosi, ukuta wake ni mweupe na hii ikiwa ni taswira ya elimu ya awali iliyo rasmi inayotolewa kwa vijana wadogo.

Mazingira ya elimu ya msingi ambapo wanafunzi waliovaa sare za samawati na nyeupe; wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ya darasa. Mwalimu amevaa shati la maua na anatumia chaki kuandika kwenye ubao mweusi, uliojaa maandishi mbalimbali. Mabango ya rangi ukutani yanaongeza mvuto wa kujifunza; hii ikiwa ni taswira ya elimu ya msingi inayojengwa juu ya ujifuzaji wa lugha, hesabu na maadili kwa njia ya maelekezo ya moja kwa moja.

Mazingira ya elimu ya sekondari ambapo maabara ya sayansi imeandaliwa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, ambapo kuna meza za maabara zenye bomba la maji, viti vilivyopangwa vizuri na kabati la kuhifadhia vifaa vya maabara, huku mwanga wa kutosha ukipita kutokea madirishani. Hii ni taswira ya elimu ya sekondari inayojumuisha ujifunzaji wa nadharia na vitendo, hasa katika masomo ya sayansi kama kemia, fizikia na baiolojia.

Mazingira ya elimu ya sekondari ambapo wanafunzi waliovaa sare za sweta nyekundu, shati jeupe na sketi au suruali za samawati wameketi kwenye madawati ya mtu mmoja mmoja wakifanya mtihani wanaonekana kuwa makini na kimya wakijibu karatasi zao kwa umakini, hii ikiwa ni taswira ya elimu ya sekondari inayojikita katika upimaji wa maarifa uwajibikaji wa wanafunzi na maandalizi ya hatua za juu za elimu.

Mazingira ya elimu ya sekondari ambapo maabara ya sayansi imeandaliwa kwaajili ya majaribio ya vitendo huku kukiwa na viti virefu, meza ndefu zenye bomba na mpangilio safi inaonyesha maandalizi ya somo la kemia, biolojia au fizikia. Hii ni taswira ya elimu ya sekondari inayojali ujifunzaji wa vitendo, uchunguzi wa kisayansi na maandalizi ya mitihani ya kitaifa.

Mazingira ya sekondari ambapo wanafunzi waliovaa sare za shule wamesimama karibu na rafu za vitabu wakichagua au kupanga machapisho. Chumba hicho kina kuta za rangi ya chungwa na madirisha makubwa yanayoleta mwanga wa asili. Meza ni ya mbao na viti vyeupe ikiashiria maktaba ya shule au chumba cha kujisomea. Hii ni taswira ya ujifunzaji wa kujitegemea na ukuzi wa tabia ya kusoma na upatikanaji wa maarifa kwa wanafunzi wa sekondari.

Mazingira ya elimu ya sekondari ambapo mwanafunzi au mwalimu anapanga au kuchagua vitabu, kutoka kwenye rafu za mbao ndani ya darasa au maktaba, vitabu vimepangwa kwa wima na baadhi vimewekwa juu ya rafu kwa ajili ya kuonekana kwa urahisi, ubao ni mweusi unao onekana nyuma ukithibitisha kuwa ni sehemu ya kujifunzia, hii ni taswira ya elimu ya sekondari inayo jumuisha tabia ya kujisomea upatikanaji wa maarifa na mazingira ya kujisomea yaliyo wazi.

Mazingira ya elimu ya sekondari ya kisasa ambapo madawati yamepangwa kwa mtindo mzuri kila moja likiwa na kompyuta mpakato viti ni vya samawati, sakafu ya vigae na ubao mweupe vinaonyesha kuwa ni darasa lenye teknolojia ya hali ya juu, hii ni taswira ya sekondari inayojikita katika ujifunzaji wa tehama, kazi za vikundi na matumizi ya vifaa vya kisasa vya kielimu.

Darasa la elimu ya sekondari ambapo mwalimu anafundisha somo la sayansi kuhusu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, mwalimu huyo amevaa suti na tai nyekundu akielezea kwenye ubao wa mfano wa mfumo wa mmeng'enyo ulio tengenezwa kwa vifaa vya kawaida mfano chupa na mirija, hii ni taswira ya elimu ya sekondari inayotumia mbinu za maelezo ya darasani, vifaa vya kufundishia kwa vitendo, na uwasilishaji wa dhana kwa njia ya kuona.

Kundi la vijana wakijadili kwa makini wakiwa wameketi kwenye meza ya kijani nje ya jengo; wakitumia kompyuta mpakato, daftari na simu. Mazingira haya ya kijani yenye miti na nyasi yanaonyesha ujifunzaji wa nje ya darasa unaojengwa juu ya ushirikiano, teknolojia na tafakari ya kitaaluma. Hii ikiwa ni taswira ya elimu ya juu inayotolewa kwenye vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Mazingira ya darasa la chuo kikuu au chuo cha kati, ambapo wanafunzi wameketi kwenye viti vya mihadhara wakisikiliza walimu waliosimama wakielekeza kwenye kompyuta mpakato. Wanafunzi wana vifaa vya kuandikia mezani na ukumbi una dari la kipekee na mwanga wa asili kutoka kwenye madirisha na milango iliyo wazi. Hii ni taswira ya elimu ya juu inayotolewa katika vyuo vikuu na vyuo vya kati, kwa njia ya mihadhara kitaaluma, mijadala ya wazi na kazi za darasani.

Darasa la elimu ya juu ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati ya kijani wakimsikiliza mhadhiri aliyembele ya darasa. Mhadhiri amevaa koti na suruali ya samawati akionekana kuwasilisha mada. Mazingira haya ya darasa yana kuta ya rangi ya chungwa na nyeupe pamoja na madirisha ya juu yanayoleta mwanga wa asili. Hii ni taswira ya elimu ya juu inayojumuisha mihadhara, ushiriki wa moja kwa moja na maandalizi ya kitaaluma.

Mazingira ya chuo kikuu au chuo cha kati ambapo kundi kubwa la wanafunzi wamekusanyika ndani ya maktaba kwa ajili ya semina au mkutano wa kielimu viti vimepangwa kwa makundi na mbele kuna runinga kubwa, washiriki wana jadili kwa makini wakionesha ushiriki wa kijamii au ujifunzaji wa pamoja, hii ikiwa ni taswira ya elimu ya juu inayojengwa juu ya utafiti, ushirikiano na matumizi ya rasilimali za kielimu.

Darasa la elimu ya juu ambapo watu wazima wameketi wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele ya darasa wanafunzi wana daftari, karatasi na vifaa vya kuandikia mezani, huku mwalimu akielezea kwa kutumia ishara na teknolojia kama projekita mwanga wa asili na taa za darii kuongeza mwonekano wa mazingira ya kujifunzia . Hii ikiwa ni taswira ya chuo kikuu au chuo cha kati ikihakisi ujifunzaji wa kitaaluma ushiriki wa moja kwa moja na matumizi ya mbinu za kisasa.

Ukumbi wa mihadhara au semina ambapo watu wa rika mbalimbali wameketi wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ya darasa. Kuna mabango ya taasisi ya elimu na ubao wenye maandishi ikiashiria mazingira rasmi ya elimu ya juu inayotolewa kwenye vyuo vikuu au vyuo vya kati. Hii ni taswira ya elimu ya juu inayojumuisha mihadhara na mafunzo ya kitaaluma kwa watu wazima.

Mazingira ya chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wanashirikiana kwenye mradi wa kitaaluma ama mafunzo ya kazi wakiwa wameketi na wengine kusimama, wakijadili kwa makini huku wakiwa na vitambulisho, daftari na vifaa vya kazi mezani. Hii ni taswira ya elimu ya juu inayojali ushirikiano wa kitaaluma, ujuzi wa kazi na maendeleo ya kijamii.

Mazingira ya chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wamekaa wakimsikiliza mwalimu aliyekaa mbele akitoa mada kwa kutumia kompyuta wanafunzi wameketi kwenye viti vya kijani wakiwa na daftari na vifaa vya kujifunzia mezani wakifuatilia kwa makini mazingira haya yenye mpangilio na teknolojia ya kisasa ya darasa yanaonyesha hii ni elimu ya juu inayojali ubunifu mawasiliano ya kitaaluma na maendeleo ya kijamii.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara uliojaa wanafunzi wakimsikiliza mwalimu aliye mbele yao. Mpangilio rasmi wa viti, mwanga wa asili na mabango ya ukutani yanaonyesha kuwa ni mazingira ya kitaaluma yanayofaa kwa elimu ya juu inayotolewa kwenye chuo kikuu au chuo cha kati. Hii ni taswira ya ujifunzaji wa kitaalamu na ushiriki wa moja kwa moja hasa katika elimu ya juu.

Mazingira ya elimu ya juu ambapo wanafunzi wa rika tofauti wanashirikiana katika mafunzo ya tehama, wakiwa ndani ya maabara ya kompyuta. Baadhi wanatumia kompyuta za mezani huku wengine wakijadiliana kwa kutumia daftari. Mwalimu aliyevaa fulana ya waridi amesimama akisaidia washiriki wawili walioketi. Hii ni taswira ya chuo kikuu au chuo cha kati kinachojikita katika teknolojia, ushirikiano na ujuzi wa kazi.

Ukumbi mkubwa wa mitihani ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati ya mtu mmoja mmoja wakifanya mtihani kwa umakini. Mpangilio ni wa safu na una nafasi katikati ya dawati, unaonyesha nidhamu ya hali ya juu na mazingira rasmi ya tathmini ya kitaaluma. Hii ni taswira ya chuo kikuu au chuo cha kati kinachojali uwajibikaji, uwadilifu na maandalizi ya kitaaluma.

Darasa la chuo cha kati ambapo wanafunzi waliovaa sare za chungwa, wanajifunza kwa vitendo kuhusu urembo hasa huduma za kucha, mwalimu aliyevaa koti jeupe amesimama mbela ya darasa akielezea kwa kutumia vifaa vya urembo kama rangi za kucha, hii ni taswira ya chuo cha kati kinachojikita katika mafunzo ya kazi, ujuzi wa vitendo na maandalizi ya ajira.

Darasa la chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wameketi kwenye viti vya aina mbalimbali wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele ya darasa, kuna ubao mweupe wenye maandishi na michoro na pia kuna mtu mwingine ameketi karibu na ubao huo akionekana kusaidia au kufatilia somo, hii ikiwa ni taswira ya elimu ya juu inayotolewa katika vyuo vikuu na vyuo vya kati kwa njia ya mihadhara, mijadala ya kitaaluma na kazi za darasani.

Mazingira ya darasa la chuo kikuu au chuo cha kati, ambapo wanafunzi wameketi kwenye meza wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato na daftari. Wengine wanajadili kwa makundi wakionyesha ushiriki wa moja kwa moja katika somo. Hii ni taswira ya elimu ya juu inayotolewa katika vyuo vikuu na vyuo vya kati kwa njia ya kazi za vitendo, mijadala ya kitaaluma au ujifunzaji wa kiteknolojia.

Darasa la chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wameketi darasani wakifatilia somo la kiteknolojia au uhandisi, mwalimu aliye mbele anatoa maelezo kwa kutumia picha ya gari iliyopo kwenye skrini ikiashiria somo la usanifu wa magari, uhandisi wa mitambo au tehama.

Mazingira ya darasa la chuo kikuu au chuo cha kati; ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu kwa umakini, hii ikionyesha ushiriki wa moja kwa moja katika somo na ikitoa taswira ya elimu ya juu, inayotolewa katika vyuo vikuu na vyuo vya kwa njia ya kazi za vitendo na mijadala ya kitaaluma.

Darasa la chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wameketi darasani wakimsikiliza mwalimu aliye mbele. Wengi wamevaa barakoa wakionyesha tahadhari ya kiafya huku wakifuatilia kwa makini mada inayowakilishwa. Hii ni taswira ya elimu ya juu inayojali usalama, ushiriki wa kijamii na maendeleo ya kitaaluma.

Ukumbi mkubwa wa hadhara ambapo wanafunzi wameketi kwene viti vyekundu vilivyopangwa kwa mpangilio wakimsikiliza mzungumzaji aliye mbele jukwaani, pia kuna skrini kubwa ya kuwasilisha, meza yenye kitambaa cha njano na vifaa vya mziki kama kinanda na ngoma. Mazingira haya ni ya kisasa yenye mwanga wa kutosha na mpangilio rasmi ikionyesha kuwa ni taswira ya elimu ya juu inayotolewa katika vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Kundi la vijana wakishirikiana katika majadiliano ya kitaaluma nje ya jengo la taasisi ya elimu ya juu. Vijana hao wana madaftari, kalamu na kompyuta mpakato na wanajadiliana kwa makini ikiashiria kazi ya kikundi au mradi wa pamoja, hii ni taswira ya elimu ya juu inayojengwa juu ya ubunifu, majadiliano na matumizi ya teknolojia.

Mazingira ya chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wameketi njee ya darasa wakijadili kwa makundi, wanafunzi hao wapo kwenye meza ya kijani, mmoja akitumia kompyuta mpakato huku wengine wakitumia madaftari na kalamu wakishiriki katika kazi ya pamoja au mradi wa taaluma, mazingira haya ya kijani na tulivu yanaonyesha ujifunzaji wa nje ya darasa, unaojengwa juu ya ushirikiano, teknolojia na uhuru wa fikra.

Ukumbi mkubwa wa kusomea au maktaba ya chuo, ambapo wanafunzi wengi wameketi kwenye meza za mbao, wakijishughulisha na kusoma, kuandika au kutumia kompyuta mpakato. Mpangilio ni wa safu za meza, nguzo nyeupe na mwanga wa asili unaoingia kupitia madirisha makubwa, unaonyesha mazingira ya kujifunza yaliyo tulivu, rasmi na yanayochochea katika tafakari ya kitaaluma. Hii ni taswira ya elimu ya juu inayotoka kwenye vyuo vikuu au vyuo vya kati, ikiashiria kujifunza binafsi au utafiti.

Darasa la chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wameketi kwenye ukumbi wa midhara wakifuatilia semina au mafunzo ya kitaaluma. Mwalimu anatoa mada kwa kutumia luninga kubwa huku wanafunzi wakiwa na kompyuta mpakato, nyaraka na maji mezani. Hii ikiashiria ushiriki wa moja kwa moja katika maandalizi ya kitaaluma, hii ni taswira ya elimu ya juu inayojikita katika uwasilishaji wa kitaaluma majadiliano ya kimkakati na maendeleo ya taaluma.

Wahitimu waliovaa majoho na kofia za kuhitimu wakisheherekea kwa kutupa kofia hewani katika mazingira ya kijani. Hii ni taswira ya mafanikio katika elimu inayotolewa katika vyuo vikuu au vyuo vya kati ikiashiria mwisho wa safari ya kitaaluma au mwanzo wa hatua mpya ya maisha.

Darasa la chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wameketi kwenye darasa la kisasa wakimsikiliza mhadhiri anayewasilisha mada. Wanafunzi wengi wana kompyuta mpakato mezani wakionyesha ujifunzaji wa kidijitali na ushiriki wa moja kwa moja. Mpangilio wa viti ni wasafu na darasa lina vifaa vya kisasa ikionyesha kuwa ni elimu ya juu inayojali teknolojia, ubunifu na mawasiliano ya kitaaluma.

Mazingira ya chuo kikuu au chuo cha kati ambapo wanafunzi wameketi kwenye ukumbi mkubwa wa mitihani, kila mmoja kwenye dawati lake wakifanya mtihani, wamevaa mavazi ya heshima na mpangilio wa vitu unaonyesha nidhamu na usimamizi wa kitaaluma, hii ikiwa ni taaswira ya elimu ya juu inayojali tathmini ya maarifa, uwajibikaji wa kitaaluma na maandalizi ya kitaifa au kimataifa.

Wahitimu waliovaa majoho na kofia za kuhitimu wakisherehekea kwa kutupa kofia hewani katika mazingira ya kijani hii ni taswira ya mafanikio ya elimu ya juu inayotolewa katika chuo kikuuu au chuo cha kati ikiashiria mwisho wa safari ya kitaaluma au mwanzo wa hatua mpya ya maisha.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi ambapo washiriki wameketi mezani wakifanya kazi ya vitendo ya kutengeneza simu kwa kutumia zana maalumu, kila mmoja anajifunza kwa vitendo akizingatia usalama wa vifaa na mpangilio wa vipuli, mazingira haya ya darasa la karakana yanasisitiza ujifunzaji wa moja kwa moja ujuzi wa kazi na maandalizi ya ajira.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi, ambapo washiriki wameketi kwenye maabara ya kompyuta wakijifunza kwa vitendo. Wanafunzi wanatumia kompyuta mpakato, wakisaidiwa na mwezeshaji aliyevaa koti la kijani. Mazingira haya ya tehama yanasisitiza ujifunzaji wa moja kwa moja, ushirikiano wa kitaaluma na maandalizi ya ajira.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi ambapo washiriki wameketi mezani, wakifanya kazi ya vitendo ya kutengeneza vifaa vya kielectroniki, kila mmoja ana mikeka ya kazi ya kielectroniki na zana mbalimbali na mazingira haya ya karakana ni ya kisasa na yanayosisitiza ujifunzaji wa mmoja kwa mmoja, ujuzi wa kazi na maandalizi ya ajira au ujasiliamari.

Mazingira ya elimu ya ufundi au mafunzo ya kiufundi, ambapo washiriki wamevaa makoti ya maabara wakifanya kazi ya vitendo kwenye vifaa vya kielectroniki, wanaonekana wakitumia zana mbalimbali wakizingatia usalama na umakini katika kutengeneza au kuchambua vibuli vya vifaa vya tehama, mazingira haya ya karakana ya kisasa yanasisitiza ujifunzaji wa mmoja kwa mmoja, ujuzi wa kazi na maandalizi ya ajira.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi ambapo mshiriki amevaa koti la maabara na nafanya kazi ya vitendo kwenye kifaa cha mafunzo. Anaangalia paneli ya kudhibiti huku kifaa hicho kikionyesha bomba la wazi; lenye mpira wanjano unaonyesha mabadiliko ya hewa au ushinikizo. Mazingira haya ya maabara yenye kompyuta vifaa vya majaribio na nembo ya wadhamini, yanaonyesha ujifunzaji wa teknolojia unaolenga ufanisi wa nishati uhandisi wa viwanda na ujuzi wa kazi.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi, ambapo washiriki wamekaa mezani wakifanya kazi ya vitendo, ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Kila mmoja ana mikeka ya kazi ya kielektroniki na zana mbalimbali, ambapo mazingira haya yana karakana, na ni ya kisasa yanayosisitiza ujifunzaji wa moja kwa moja, ujuzi wa kazi na maandalizi ya ajira kwenye tehama.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi ambapo vijana wamevaa mavazi ya kazi ,miwani ya usalama na vikinga mikono ,wakishiriki katika mafunzo ya vitendo, wamezungukwa na vifaa vya karakana huku mkufunzi aliyevaa koti jeupe akitoa maelekezo. Hii ni taswira ya ujifunzaji wa moja kwa moja unaolenga ujuzi wa kazi na maandalizi ya kazi au ujasiliamali wa viwandani.

Mazingira elimu ya ufundi ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi, ambapo wanafunzi wamevaa makoti ya maabara wakijifunza kwa vitendo kuhusu vifaa vya kieletroniki na komputa wameketi mezani wakifanya kazi. Huku mwalimu aliyevaa koti la kijani akisimama mazingira ya maabara yana mwanga wa asili wa kutosha yakisisitiza, ujifunzaji wa moja kwa moja ubunifu wa kitenolojia na maandaliza ya ajira.

Mazingira ya elimu ya ufundi au mafunzo ya kiufundi ambapo washiriki wameketi mezani wakifanya kazi kwa vitendo ya kutengeneza au kuchambua simu na vifaa vya kielectroniki, kila mmoja ana zana mbalimbali wakionesha ujifunzaji wa mmoja kwa mmoja unaolenga ujuzi wa kazi, mazingira haya ya darasa lenye mwanga wa kutosha na vifaa vya tehama yanaonesha kuwa ni mafunzo ya kiufundi yanayojengwa kwa tekinologia, utatuzi wa changamoto na maandalizi ya ajira au ujasiliamari.

Mazingira ya elimu ya kiufundi au mafunzo ya kiufundi, ambapo washiriki wameketi kwenye maabara wakifanya kazi kwa vitendo, kwa kutumia kompyuta na vipuri vya kielektroniki. Wamevaa makoti ya maabara wakionyesha usalama na utayari wa kazi ya kitaalamu, na mazingira ya darasa yana mwanga wa kutosha na ushiriki wa moja kwa moja unaoonyesha ujifunzaji wa kiteknolojia unaolenga ujuzi wa kazi, utatuzi wa changamoto na maandalizi ya ajira.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi ambapo washiriki wamevaa sare wakifanya kazi ya vitendo ya kutengeneza au kuunganisha vifaa vya kielektroniki. Kila mmoja ana zana za kazi mezani na mazingira haya ya karakana ni ya kisasa na yanayosisitiza ujifunzaji wa moja kwa moja, ujuzi wa kazi na maandalizi ya ajira au ujasiriamali wa tehama.

Mazingira ya elimu ya ufundi au mafunzo ya ufundi ambapo washiriki wanashirikiana katika mradi wa kielektroniki, wamevaa makoti ya maabara na wanatumia zana mbalimbali wakijifunza kwa vitendo. Mazingira haya ya karakana ya kisasa yanasisitiza ujifunzaji wa moja kwa moja, ubunifu wa kiteknolojia na maandalizi ya ajira au ujasiriamali.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi ambapo washiriki wanajifunza kutengeneza simu au vifaa vya kielektroniki kwa vitendo. Wameketi mezani na mikeka ya kazi ya kielektroniki wakitumia zana mbalimbali na mazingira haya ya karakana ya kisasa yanasisitiza ujifunzaji wa moja kwa moja, ujuzi wa kazi na maandalizi ya ajira.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi ambapo washiriki wawili wamevaa makoti ya maabara ya samawati, wakifanya kazi ya vitendo kwenye vifaa vya kielektroniki. Wanatumia zana mbalimbali kuchunguza na kutengeneza kompyuta, huku mazingira haya ya karakana yana vifaa mbalimbali yanayoonesha ujifunzaji wa mmoja kwa mmoja unaolenga ujuzi wa kazi, utatuzi wa changamoto za kiufundi na maandalizi ya ajira au ujasiriamali.

Mazingira ya elimu na mafunzo ya ufundi ambapo washiriki wamevaa sare za kazi wakijiunza kwa vitendo kuhusu vifaa vya kieletroniki na uandisi ya umeme. Wameketi huku wengine wakisimama karibu na meza zilizojaa zana za kazi na mazingira haya ya karakana ya kisasa yanayosititiza ufunzaji wa moja kwa moja ubunifu wa kiteknolojia na maandalizi ya ajira ya ujasiriamari na viwandani.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi ambapo vijana wanashiriki katika programu wakijifunza kutumia kompyuta na programu za kitekinologia ,mazingira haya ya kisasa yenye kompyuta na vifaa vya kielectroniki yanaonesha ujifunzaji wa mmoja kwa mmoja unaolenga ujuzi wa kazi ,ubunifu wa kidigitali na maandalizi ya ajira.

Mazingira ya elimu ya ufundi na mafunzo ya kiufundi ambapo washiriki wamevaa sare za kazi wakifanya mafunzo kwa vitendo kwenye kompyuta. Mwalimu amesimama akifuatilia kazi za wanafunzi huku kila mmoja akiwa na kompyuta, daftari na vifaa vya tehama mezani. Mazingira haya ya maabara ya tehama yanasisitiza ujifunzaji wa moja kwa moja, ujuzi wa kazi na maandalizi ya ajira au ujasiriamali wa kidigitali.